Eneo la ndani lenye mwanga hafifu lililozungukwa na rafu zilizohifadhi chupa zenye vinywaji vya aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo la baa linalotumika kwa ajili ya kutoa huduma ya vinywaji pamoja na vyakula.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani lenye mwaga hafifu, aliyeshika chupa yenye kumiminika mfano wa maji, pamoja na bilauri inayomiminika kinywaji; kikaashiria kuwa ni eneo la baa, ametumika kwa ajili ya huduma ya vinywaji.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza, ikiashiria kuwa ni eneo la baa linalotumika kwa ajili ya huduma ya vinywaji pamoja na vyakula.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu, lenye mkusanyiko wa rafu zenye vinywaji vya aina tofauti, ikiashiria ni eneo la baa, linalotumika kwa ajili ya kuuza vinywaji.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye mwanga hafifu, waliokaa katika viti huku meza zikiwa zimehifadhi chupa zenye vinywaji. Ikiashiria kuwa ni eneo la baa linalotumika kwaajili ya huduma ya kuuza vinywaji.

Watu waliopo katika eneo la ndani lenye mwanga hafifu, lenye Meza iliyopangwa, Chupa zenye vinywaji vya aina tofauti ikiashiria Ni eneo mfano wa hoteli au baa inayotumika kwaajili ya chakula na vinywaji.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani akiwa ameshika bilauri kwaajili ya vinywaji lilopo katika eneo la baa

Jopo la watu waliyopo katika eneo maalumu lenye mwanga hafifu lililozungukwa na watu pamoja na mashine za kielektroniki ama vyombo vya mziki, ikiashiria kuwa ni eneo la baa linalotumika kwa ajili ya starehe na huduma za vinywaji.

Magari yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, yaliyopo katika eneo la ndani lililochorwa nembo pamoja na maneno yaliyochapishwa na kusomeka "HYUNDAI". Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za magari.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa magari yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa magari hayo ama eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza magari.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa magari ya aina pamoja na rangi tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa magari hayo ama eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za magari.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa magari yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa magari hayo, ama eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza magari.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa magari ya kifahari, yenye rangi nyeusi, linaloashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa magari, ama ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za magari.

Mtu aliyeshika chombo mfano jagi pamoja na bilauri yenye kimiminika chenye rangi nyeupe mithili ya maziwa, katika eneo lenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ya atm nunua maziwa safi hapa"; ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalouza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa mashine za kieletroniki mfano wa majokofu, lililochapishwa mojawapo ya maneno yasomekayo maziwa "ATM", ikiashiria ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "Vashu maziwa ATM", ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani mfano wa duka lenye rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti vikijumuisha vidumu vyenye kimiminika, ikiashiria kuwa ni eneo lenye duka linalotumika kwaajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi ya bluu aliyopo katika eneo la nje mfano wa duka lililochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM", ikiashiria ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Watu waliopo katika eneo lenye mfano wa rafu zilizohifadhi chupa zenye vimiminika vyenye rangi nyeupe mithili ya maziwa, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia shati lenye rangi nyeupe, aliyopo mbele ya mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kama duka kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyepo katika eneo mfano wa chumba ama duka, lenye bango lililochapishwa maneno yasomekayo ''yanapatikana'' na mtu mwenye kushika chombo kilichohifadhi kimiminika chenye rangi nyeupe mithili ya maziwa. Ikiashiria ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "ATM ya maziwa yenye ubora maziwa safi yanapatikana" ikiashiria ni eneo la duka linalotuimika kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, aliyepo katika eneo la ndani la mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa safi", iliyochorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria ni eneo la duka, linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama katika eneo mfano wa duka, lililochapishwa maneno yasomekayo "maziwa safi",na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe likiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwaajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Jopo la watu walioshika vyombo mfano wa madumu katika eneo la nje mfano wa duka au chumba, chenye bango kubwa lilichochapishwa maneno yasomekayo "kidini bidhaa za maziwa". Chenye mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu, lenye maneno yasomekayo "maziwa ATM". Ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia vazi maalumu la rangi ya bluu, aliyesimama mbele ya mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa safi bei poa" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliye valia fulana ya rangi ya machungwa aliyepo katika eneo lenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo “maziwa ATM” ikiashiria ni eneo la duka linalouza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama duka lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo maziwa "ATM" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielektroniki mfalme wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM" na kuchora picha mfano wa ngombe ikiashiria kwenye eneo linalotumiwa kama duka kwa kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la inje mfano wa duka ama chumba kilichochapishwa maneno yasomekayo shamba la edeni la bidhaa za maziwa (maziwa ya ATM), ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo eitiemu ya maziwa safi kutoka shamba ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu yenye rangi ya bluu aliopo mbele ya mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo maziwa safi bei poa na kuchorwa picha mfano ya ng'ombe ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi nyeupe, aliyesimama mbele ya mashine ya kielekroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa atm" ikiashiria ni eneo la duka linalotumika kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu lililochapishwa maneno yasomekayo "maziwa "ATM" maziwa safi yanapatiakana". Ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwaajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyeko katika eneo lenye mashine ya kieletroniki ,mfano wa jokofu, Iliyochapishwa maneno yasomekayo "kasimati maziwa ATM" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kama duka kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti zinazohifadhiwa katika vyupa na rangi za aina tofauti, zikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia fulana ya rangi ya bluu pamoja na kufia aliyepo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama duka, lenye bango kubwa likiwa nje lililochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM, maziwa safi", ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa duka kuna mashine isomekayo kama mashine ATM inayotumika kuuza za maziwa

Mtu aliyevalia fulani yenye rangi nyeupe aliyopo katika mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM", ikiashiria kuwa ni eneo la duka litumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi nyeupe yaliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba au duka, lenye bango lililochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM"; ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani mfano wa duka aliyeshika jagi ama chombo chenye kimiminika chenye rangi nyeupe midhili ya maziwa, ikiashiria ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la nje mfano wa chumba ama duka lenye mabango yaliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa safi", na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyekundu, aliyopo katika eneo mfano wa duka, lililochapishwa maneno yasomekayo,"ATM ya maziwa ya kifalme". Ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje mfano wa chumba ama duka lililochapishwa maeneo yasomekayo, "maziwa ATM" ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyopo katika eneo la ndani, mfano wa duka lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti, aliyeshika chombo chenye kimiminika chenye rangi nyeupe midhili ya maziwa, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu yenye rangi nyeupe. Aliyeshika chombo mfano wa kikombe chenye kimiminika chenye rangi nyeupe mithili ya maziwa. Ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mfano wa mashine ya kielektroniki aina ya jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "tasimati maziwa ATM", yenye rafu zilizo hifadhi bidhaa za aina tofauti, ikiashiria kua ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na waridi, iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa, safi" ikiashiria kuwa ni mashine iliyopo katika duka linalotumika kwajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia shati jeupe, aliyepo katika eneo lenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno "maziwa" ikiashiria kuwa ni eneo la duka, linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu, iliyochapishwa maneno yasomekayo maziwa eitiemu ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje mfano wa chumba ama duka lililochapishwa maneno ya somekayo maziwa baa, ikiashiria ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, aliyopo pembezoni mwa mashine ya kielekroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo mazima, ikiashiria kuwa ni eneo la nje la nduka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa ya maziwa.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa na mapambo yenye kuvutia, lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani ikijumuisha viti, meza pamoja na vitanda, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa uhifadhi wa bidhaa hizo ama eneo linalotumiwa na wafanyibiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za samani mfano wa viti, meza pamoja na kitanda, vilivyotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia; ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la nje likizungukwa na bidhaa za samani mfano wa viti, makochi pamoja na meza; zilizotengenezwa na kutiwa nakshi kwa mapambo yenye kuvutia, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani zilizopangwa katika mpangilio maalumu likijumuisha; viti, makochi pamoja na meza ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara kwa kuuza na kununua bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani ikijumuisha viti pamoja na meza, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wanawafanyabiashara wa kuuza na kununua bidhaa za samani.

Eneomla ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani aina ya viti pamoja na meza ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi bidhaa hizo ama eneo linalotumika na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani aina ya viti pamoja na makochi, yaliyotengenezwa na kutiwa nakshi kwa rangi zenye kuvutia. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa hizo, ama eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Mtu aliyevalia mavazi yenye rangi nyekundu aliyopo katika eneo lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani ikijumuisha: vitanda, makochi pamoja na meza ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la njee lenye vifaa vya samani, aina ya meza ama makabati iliyope pembezone mwa barabara ikiashiria ni eneo linalotumika kwaajili ya matengenezo ya bidhaa hizo, ama eneo linalotumiwa na wafanyabishara kwaajili ya kuuza bidhaa za samani.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani, zilizo tengenezwa na kutiwa nakshi kwa rangi zenye kuvutia ikijumuisha: viti, meza, pamoja na makochi, ikiashiria kua, ni eneo linalotumiwa na wafanya biashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani mfano wa viti vilivyotengenezwa kwa ustadi, likiashiria kuwa ni eneo la ndani linalotumika kwa ajili ya matengenezo ya bidhaa hizo, ama eneo linalotumiwa na wafanyabiashara kuuza bidhaa za samani.

Eneo la nje lililoko pembezoni mwa hifadhi ya barabara, lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza, likiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili yakutengenezea bidhaa za samani ama ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza nakununua bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani zilizotengenezwa na kutiwa nakshi kwa rangi zenye kuvutia, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji ama utengenezaji wa bidhaa za samani ama eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa samani linalotumika kwaajili ya uuzajiwa bidhaa hizo

Watu walio valia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, walioshika vifaa mfano wa msumeno pamoja na randa; waliopo katika eneo lililozungukwa na bidhaa za samani, mfano wa kabati, ikiashilria kuwa ni wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la ndani lenye kuvutia, lenye mkusanyiko wa mapambo ya aina tofauti, ikijumuisha bidhaa za samani mfano wa; viti, meza pamoja na makabati, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wafanyabiashara kuuza bidhaa za samani.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani aina ya vitanda vilivyotengenezwa kwa ustadi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa hizo ama eneo linalotumiwa na wafanyibiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Mtu aliyopo katika eneo lenye bidhaa za samani mfano wa kochi, katika eneo la njee mfano wa duka ama chumba, ikiashiria kuwa nieneo linalo tumika kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa hizo, ama eneo linalo tumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la nje lililopo pembezoni mwa hifadhi ya barabara lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani zilizotengenezwa kwa ustadi, likijumuisha viti pamoja na meza ndogo ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za thamani.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia yenye mkusanyiko wa bidhaa za samani ikijumuisha viti, makochi pamoja na kitanda ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia, lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani ikijumuisha meza, viti pamoja na makochi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mjumuiko wa bidhaa za samani zilizotiwa nakshi kwa rangi zenye kuvutia, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa bidhaa hizo, ama ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la nje lenye bidhaa ya samani aina ya kitanda, lililotengenezwa na kupakwa rangi kwa kuvutia. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa hizo, ama eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia, mkusanyiko wa bidhaa za samani ikijumuisha: vitu, meza pamoja na vitanda ikiashiria ni eneo litumiwalo na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Bidhaa ya samani aina ya kitanda kilichotengenezwa na kupakwa rangi kwa ustadi, kilichopo eneo la nje lililozungukwa na usafiri aina ya bodaboda, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo maalumu yenye mkusanyiko wa bidhaa za samani mfano wa viti, meza pamoja na makochi lenye bango kubwa kwa nje lisomekalo maneno yaliayoandikwa "Ashlei bidhaa za samani" , ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanya biashara ya kuuza bidhaa za samani.

Eneo la nje lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti mirefu lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani aina ya vitanda, likiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya matengenezo ya biadhaa hizo ama eneo linalotumiwa na wafanyabishara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani mfano wa viti, vitanda pamoja na kabati vilivyotengenezwa kwa ustadi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa uhifadhi wa bidhaa hizo, ama eneo linalotumiwa na wafanyibiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la ndani, lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani mfano wa vitanda vilivyotengenezwa kwa ustadi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa bidhaa hizo, ama eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani, aina ya vitanda; vilivyotengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Watu wawili walioko katika eneo la nje, waliovalia fulana zenye rangi tofauti; nyekundu pamoja na bluu, walioshika vyombo ama vifaa aina ya randa vinavyotumika kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa za samani, ikiashiria ni biashara ya kuuza bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililo tengenezwa kwa ustadi lenye mapambo yenye kuvutia lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani, ikijumuisha viti meza pamoja na makabati iliashiria kuwa ni eneo linalotumiwa kuuza bidhaa za samani.

Mtu aliyopo katika eneo la ndani ya jengo lililo na bango lililochapishwa maneno yasomekayo mapokezi, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa hoteli linalotumika kwa ajili ya huduma ya chakula pamoja na malazi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyeusi, aliyepo katika eneo lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia yenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza ikiashiria kuwa ni eneo la hoteli na linalotumika kwa ajili ya huduma ya chakula pamoja na vinywaji.

Mtu aliyekalia katika kiti aliyopo katika eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza, ikiashiria kuwa ni eneo la hoteli linalotumika kwa ajili ya kutoa huduma ya vyakula pamoja na vinywaji.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti zilizopangwa katika rafu pamoja na meza ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kufanya mauzo ya kuuza bidhaa hizo.

Jopo la watu walipo katika eneo lililo zungukwa na bidhaa za aina tofauti ikijumuisha matunda kama, ndizi, mapapai, pamoja na maembe ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa soko, lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha mboga mboga, nyanya pamoja na matunda kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Mtu aliye valia mavazi ya rangi ya kijani, aliyopo katika eneo mfano wa kibanda kilicho zungukwa na matunda ya aina tofauti yaki jumuisha: ndizi, matikiti maji, machungwa pamoja na matunda tofaa , ikiashiria ni eneo la soko linalo tumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu, lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti, likijumuisha matunda, kama; matikiti maji, machungwa pamoja na maembe, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo maalumu, lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti ikijumuisha nyanya pamoja na matunda kama maembe, machungwa pamoja na ndizi ikiashiria kuwa ni eneo la soko latumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani lililozungukwa na meza iliyohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kufanya mauzo ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Mtu aliyepo katika eneo mfano wa soko lililozungukwa na vifungashio vilivyohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikiwemo karoti pamoja na ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje, waliozungukwa na vyombo vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya nyanya, zilizokwiva kwa rangi nyekundu, ikiashiria ni eneo la soko, linalotumika kwa ajili ya biashara ya kuuza bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo maalumu la ndani mfano wa chumba kilichozukwa na bidhaa za aina tofauti zilizopangwa katika rafu zilizonyooka ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo mfano wa banda lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha nyanya, mbogamboga pamoja na vitunguu. Ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha: nyanya, ndizi pamoja na matunda. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kama soko kwa ajili ya shughuli za biashara za kuuza bidhaa hizo.

Eneo maalumu, lenye mkusanyiko wa watu pamoja na vyombo vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya nyanya. Ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara ya mauzo ya bidhaa hizo.

Mtu aliyopo katika eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia, iliyozungukwa na bidhaa za aina tofauti za asili, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Mtu aliopo katika eneo mfano wa duka ama kibanda chenye mkusanyiko wa bidhaa za aina tofauti ikijumuisha nyanya, vitunguu pamoja na mboga mboga na matunda kama ndizi ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa bidhaa aina ya viatu vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linatumika kwa ajili ya kufanya mauzo ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha mikoba pamoja na viatu vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa, linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha mikoba pamoja na viatu vilivyopangwa katika safu zilizonyooka ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalitumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza, na rafu zilizohifadhi chupa zenye vinjwayi. Ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya biashara ya kuuza na kununua bidhaa.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa makabati, yaliyohifadhi bidhaa aina ya viatu vya aina pamoja na rangi tofauti. Ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza viatu hivyo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa za aina tofauti ikijumuisha mavazi pamoja na mikoba inayoashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo ama eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa mavazi hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa na mapambo yenye kuvutia lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha viatu vya rangi pamoja na aina tofauti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo maalumu la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa za nguo za aina pamoja na rangi tofauti, likiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza bidhaa hizo za nguo.

Mtu aliyopo katika eneo la ndani lililo na mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti ikijumuisha mazao kama matango, pilipili hoho pamoja na karoti. Ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuuza mazao hayo.

Mtu aliyeshika chombo maalumu chenye umbo mraba, chenye magurudumu madogo kilichohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha mboga pamoja na vifungashio vilivyohifadhi bidhaa. Ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa yanayotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo la ndani liliotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa rafu zilizo hifadhi bidhaa zilizotengenea kwenye miti ikiashiria ni eneo lenye suka kubwa lakisasa linalotumik kwaajili ya kuuza na kununua bidhaa.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, zilizopangwa katika safu zilizonyoka, ikiashiria eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililozungukwa na rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa vifaa vya kielektroniki, mfano wa majiko ya umeme, televisheni pamoja na redio. Ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa, linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Mtu aliyevalia fulana nyekundu aliyeshika chombo chenye umbo mraba, aliyepo katika eneo la ndani, lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti; ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa, linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeusi, aliyeshika chombo chenye rangi nyekundu katika eneo la ndani lenye mkusanyiko wa rafu zinazohifadhi bidhaa tofauti. Ikiashiria kuwa ni duka kubwa la kisasa, linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti likiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa kwa ajili ya kuuza bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa bidhaa tofauti ikijumuisha bidhaa mfano wa ndala pamoja na viatu ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Mtu aliyeshika chombo mfano wa chupa katika eneo la ndani lenye mfano wa kabati lenye rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo maalumu la ndani lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi vifungashio vyenye bidhaa za aina tofauti ikijumuisha nafaka mfano wa mahindi pamoja na maharage pamoja na matunda kama ndizi na mananasi. Ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo la ndani lilohifadhi bidhaa za duka likiwa ni eneo linalohifadhi